Nguo mbalimbali za mitindo zimenin’ginizwa kwenye rafu za mbao dhidi ya ukuta wa kijani. Vipande vya vazi, vikapu vya kuwekea, na mimea kwenye sufuria huongeza mandhari ya asili na urafiki wa duka.

Hii ni duka la nguo na kofia mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa uzuri kwenye rafu. Kofia zimetundikwa juu ya milango ya samawati na juu ya vinyago vya kuonyesha nguo.

Jengo la Villa Rosa lina madirisha makubwa yanayoonyesha nguo zilizopangwa kwenye rafu na mannequins . Kuna rafu zilizojaa nguo mbalimbali na viatu, zikionyesha duka la kisasa la nguo.

Hifadhi inaonyesha pakiti ya cotton bikinis kutoka kwa Woolworths. Zinaonekana kuwa ndogo na za rangi mbalimbali za samawati na nyeupe, zikitangaza kuwa asilimia mia moja pamba.

Katika duka la nguo, kuna mannequine iliyovalia kofia kubwa na miwani. Vito vya dhamani, mikoba na vifaa vingine vimepangwa kwa umaridadi. Rafu za nguo zingine zinaonekana nyuma zikionyesha duka lenye bidhaa mbalimbali za mitindo.

Ndani ya duka la mitindo, bidhaa za kifahari zinaonyeshwa kwa umaridadi zikiwemo kofia, mikufu, na mikoba. Mannequinne imevalishwa kofia kubwa ya rangi ya kijivu ikionyesha mtindo ya kisasa.

Katika duka, bidhaa za kifahari zimejaa kwenye rafu za ukuta, zikionyesha mikoba, viatu na vito vya mapambo. Mikufu, pete na bangili zimepangwa kwa umaridadi, zikiashiria anasa na mitindo.

Duka kubwa la nguo lina nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi, nguo za aina mbalimbali kutoka mashati hadi suti zimepangwa vizuri zikisubiri wateja.

Miwani mingi ya jua imepangwa kwenye stendi ya kuonyeshea. Kila jozi ina mitindo na rangi tofauti, ikionyesha aina mbalimbali za kuchagua. Miwani hiyo imewekwa vizuri, huku baadhi ya viatu vikionekana pembeni.

Mashati yaliyokunjwa vizuri yenye rangi mbalimbali yamo kwenye rafu yakiuzwa dukani. Alama ya bei inaonyesha shilingi 800 ikionyesha biashara ya rejareja.

Shauku ya ununuzi imetanda dukani nguo za bootcut na regular zikiuzwa kwa punguzo la hadi 40%. Nguo zimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu na meza zikiwavutia wateja.

Viatu vingi vya watoto vikiwa vimepangwa kwa rangi na mitindo tofauti vimetundikwa kwenye stendi ya kuuzia. Kuna viatu vya samawati, waridi na vya rangi tofauti.

Duka la nguo la Levi linaonekana likiwa na offer kubwa ya punguzo la hadi asilimia arubaini. Madirisha ya kioo yanaonyesha nguo za kisasa zilizopangwa vizuri.

Onyesho la bidhaa za kike limepangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyeupe, vifaa kama mikoba, miwani, vikukuu na shanga vimeonyeshwa kuvutia macho vikipamba duka hilo.

Nguo za aina mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na vikuza ndani ya duka la kisasa. Taa nyingi za dari zinamulika bidhaa huku muundo wa nafasi ukisisitiza usafi na mpangilio wa kuvutia.

Ndani ya duka la kisasa la nguo, mannequins zimevalia mavazi maridadi yanayoonyesha mtindo mbalimbali. Rafu zimejaa nguo zilizopangwa vizuri, zikiwemo jeans , mashati na sketi.

Manekini amevalishwa vazi lenye mapambo na miwani ya jua akizungukwa na pochi za mitindo na mapambo ya shingini. Maonyesho haya yanaweka msisitizo kwenye anasa na mvuto wa kisasa wa duka.

Duka la Italian Men's and Ladies' Fashion linaonekana wazi kwa nje. Ndani yake kuna viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Rangi za bendera ya Italia zinatumiwa kwenye ishara ya duka.

Duka la nguo limejaa suti, koti na mashati yenye mitindo mbalimbali. Nguo zimetundikwa kwenye makabati meupe zikiashiria mpangilio safi. Eneo hili linaonyesha chaguo nyingi za mavazi ya kisasa kwa wateja.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari jeusi limesimama katikati ya magari meupe na samawati. Majani na miti yanatoa mandhari ya asili.

Mkono mmoja unatoa ufunguo wa gari, kwa mwingine juu ya meza iliyo na gari la kuchezea, peni na karatasi. Tukio linaashiria makabidhiano ya gari, huenda ni mauzo au mkataba wa upangishaji.

Mwanamume na mwanamke wamesimama kwenye kaunta ya mapokezi ndani ya chumba chenye madirisha makubwa. Gari jeusi na mimea ya mapambo viko nyuma yao na mwanaume amevaa suti na tai.

Gari la kijani lililofunguliwa juu lina muundo wa zamani wa Landrover. Magurudumu yake ni meupe na tairi la ziada limefungwa nyuma. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi nyuma.

Gari la watalii limesimama mbele ya miamba mikubwa tayari kwa safari, magurudumu imara yanaonesha kua linaweza kupita sehemu ngumu likisubiri kuwabeba abiria wake.

Gari dogo la abiria ambalo linaonekana kua matatu limeegeshwa kwenye eneo la lami usiku. Taarifa ya nambari ya usajili inaonekana wazi mbele. Inaonyesha gari hili linatoka kenya.

Magari mawili ya kifahari yameegeshwa kwenye eneo la kijani kibichi lenye miti mirefu kwa nyuma. Gari la mbele ni la rangi ya fedha likionyesha muundo wake maridadi na wa kisasa.

Gari jeupe aina ya suzuki alto limeegeshwa kwenye eneo lenye kikusi. Lina nambari za usajili za Kenya zinazoonekana wazi mbele. Gari linaonekana liko katika hali nzuri.

Gari jeusi la kifahari yenye nambari ya usajili la Kenya limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi karibu na miti mirefu. Watu kadhaa wamesimama na kuketi karibu na gari wakionyesha mazingira ya nje.

Gari la kisasa la subaru linaonyeshwa kutoka ndani likiwa na usukani, dashibodi na skrini ya redio. Ndani yake kuna viti vya rangi nyeusi na sehemu za mbao.

Tairi nyingi mpya za magari zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha muundo wa ndani wa matairi na mikato yake, zote zinafanana na ukubwa na umbo.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo. Magari mengine yanaonekana kwa mbali yakionyesha maegesho yenye shughuli. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Mwanamke anatabasamu kwa furaha akipokea funguo za gari, kitendo hiki kinaashiria kupata gari jipya au kukabidhiwa ufunguo kwa ajili ya safari.

Lori kubwa la kusafirisha magari limebeba magari kadhaa barbarani, magari hayo yakiwemo gari ndogo na gari yakubebea mizigo yamepangwa vizuri juu ya trela.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa juu ya lami na changarawe. Magurudumu ya rangi ya shaba, vioo vilivyotiwa tint na bumper jeusi wenye taa za ukungu vinatoa mwonekano wa kisasa.

Gurudumu la gari jeusi limetulia barabarani likiangaziwa na jua la alasiri. Muundo wa rimu unaonekana wazi ukitoa hisia ya utulivu. Matairi meusi yanashikilia barabara kwa nguvu.

Watu wametabasamu wakisimama kwenye chumba cha maonyesho ya magari. Muuzaji amevaa suti akimwonyesha mteja na mkewe taarifa kwenye kompyuta ndogo. Wanajadiliana kuhusu ununuzi wa gari.

Watu wawili wanasalimiana kwa mikono mezani wakiwa na nyaraka mbele yao. Mwanaume mmoja anatabasamu akionekana kuridhika na makubaliano. Wateja wengine wamekaa karibu labda wakishuhudia shughuli hiyo muhimu ya kununua gari.

Mwanaume anasafisha gari jekundu lenye kutu kwa kutumia mashini ya shinikizo la maji. Gari halina milango ya mbele na linaonekana kufanyiwa ukarabati.

Gari ndogo jeupe aina ya Toyota Hiace limesimama kwenye nyasi likisubiri safari. Mlango wake umefungwa likiashiria utayari wa kuondoka. Nyumba ya mbao inaonekana kwa mbali ikionyesha eneo la mashambani.

Biashara ya magari inaendelea vizuri. Wanunuzi wawili wanazungumza na muuzaji karibu na gari la samawati. Muuzaji anawapa maelezo ya kina.

Magari mapya yanabebwa na trela refu la kubebea magari yakiwa tayari kusafirishwa. Trela hili la kisasa lina uwezo wa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja.

Magari mengi ya kifahari yamepangwa kwa mstari mrefu ndani ya chumba cha maonyesho yakionyesha uzuri wao. Rangi tofauti na mitindo ya kisasa ya magari haya yanaonekana wazi.

Chumba kikubwa chenye mwanga mwingi kinatumika kama onyesho la magari mapya. Magari mengi meusi yamepangwa kwa uangalifu. Mwenye duka la magari anawaonyesha wateja wake magari mbalimbali.

Gari nyeusi la kisasa aina ya Subaru limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la changarawe. Magari mengine yameonekana yakiwa yameegeshwa nyuma. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele.

Gari jeupe aina ya Volkswaten Tiguan limeegeshwa barabarani karibu na jengo. Taa zake za nyuma zinaonekana wazi, likionyesha muundo wa kisasa.

Watu watatu wamesimama kati ya magari yaliyopangwa kwa mstari katika eneo la biashara ya magari, mmoja akipeana mkono na wengine wawili. Magari ni ya rangi mbalimbali na anga lina mawingu hafifu.

Magari kataa yameegeshwa kwenye eno la wazi lenye nyasi. Linaonyesha aina mbali mbali za magari. Baadhi yamebeba mizigo na mingine yamepakana na miti. Yote yakionyesha mazingira ya asili.

Huu ni mtazamo wa ndani wa gari nyeusi ukiangalia kutoka upande wa dereva. Milango yote miwili ya mbele imefunguliwa ikionyesha usukani, viti vya ngozi nyeusi na pedali. Gari jingine linaonekana kwa mbali.

Buti la gari jeusi linaonekana wazi likifijua nafasi kubwa ya kubebea mizigo. Taa za nyuma zinaonekana wazi pande zote mbili na milango ya nyuma imefunguliwa.

Katoka chumba cha maonyesho ya magari jijini, mteja anapokea funguo za gari jipya kutoka kwa muuzaji. Mteja na mkewe wanafurahia sana wakitabasamu kwa furaha.

Samani za ndani za gari la abiria zinaonekana zikiwa safi na zimetulia. Viti vimepangwa vizuri vikiwa tayari kwa abiria huku muundo wa ndani ukionyesha uwezo wa gari hilo kubeba watu wengi.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester, lenye nambari za usajili za kenya limeegeshwa kwenye eneo la udongo. Magari mengine yameegshwa kwa nyuma. Dirisha la upande wa abiria lina kioo kidogo cha ziada.

Maegesho ya magari jijini yamejazwa magari mbalimbali yaliyopangwa kwa safu. Magari hayo yanaonekana kung'aa chini ya anga ya mawingu. Maegesho marefu yamesimama nyuma yakionyesha mandhari ya mjini.

Soko lina shughuli nyingi, wateja na wachuuzi wakifanya biashara. Bidhaa mbalimbali kama shanga, nguo na mapambo zimetandazwa chini, huku wengine wakizungumza na kujadiliana bei.

Hali katika soko ina shughuli tele. Wafanyabiashara wakiuza bidhaa mbalimbali kama parachichi na mboga nyingine. Wateja wanapita katikati ya bibanda wakichagua bidhaa wanazohitaji.

Duka la wazi linauza viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga bidhaa zimetundikwa na kupangwa mezani , wateja wanapita na kusimama na kutazama viatu kuashiria shughuli za soko.

Rundo kubwa la mapambo ya shanga na bangili zenye rangi mbalimbali yametandazwa chini tayari kwa mauzo. Bidhaa zingine za kitamaduni zimetundikwa juu. Gari jeupe linaonekana nyuma.

Raki za mayai yaliyopangwa kwa uangalifu zimejaza rafu za duka. Mayai meupe na kahawia yamewekwa kwenye trei za plastiki zenye rangi mbalimbali. Zinaonyesha biashara ya mayai sokoni.

Vikapu vilivyotengenezwa kwa mikono vinaning'inia sokoni. Vina muundo wa kipekee vikionyesha utamaduni na ufundi wa Kiafrika. Huenda vinauzwa kama zawadi au matumizi ya kila siku.

Soko lina shughuli nyingi, likiwa na vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali kama nguo na vito. Watu wanatembea na kufanya biashara, huku hema za rangi mbalimbali zikitoa kivuli.

Katika soko lenye shuguli nyingi, bidhaa za shanga zenye rangi mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuzwa, wachuuzi wamejishugulisha na wateja wao wakitembea kwenye viwanja.

Soko la wazi lina bidhaa mbalimbali za ufundi na mapambo. Shanga za kuvutia, bangili na mikufu vimetandazwa tayari kwa wateja. Rangi mbalimbali zinapamba eneo hili la biashara zikionyesha utamaduni tajiri.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi, likiwa na bidhaa mbalimbali. Wafanyabiashara wanauza matunda na mboga, huku sanaa na bidhaa nyingine zikionekana zimetandazwa chini

Soko la ufundi linaonyesha bidhaa nyingi za mbao zilizochongwa. Sanamu za wanyama kama twiga, tembo na pundamilia zimepangwa kwenye rafu. Bidhaa hizi za kitamaduni zinawakilisha utamaduni wa Kenya.

Afya duni, inaonekana kwenye soko hili. Wafanya biashara wanauza nyanya zao sakafuni. Taka zimetapakaa kila mahali, hali inayoashiria usafi duni na hatari ya magonjwa.

Shuguli nyingi sokoni zinaonekana huku wanawake wakiuza mboga na matunda yaliyopangwa chini, mazao ya aina mbalimbali kama vile viazi vitamu, pilipili hoho na nyanya yamewekwa sokoni.

Rundo la nguo limefungashwa tayari kwa usafirishaji au kuhifadhi. Nguo za mitumba zinatunzwa vizuri zikiwa zimefungwa kwa kamba nyeusi. Nguo za rangi mbalimbali zinaonekana zikionyesha wingi wa bidhaa.

Mikifu na bangili zenye rangi mbali mbali zimepangwa kwa wingi zikionyesha ufundi wa shanga za kiafrika. Baadhi zimeunganishwa na vikapu vidogo vikionyesha utamaduni wa Kenya.

Bidhaa mbalimbali za ufundi na nguo zinauzwa sokoni. Bidhaa zimewekwa chini na kwenye meza zikiwavutia wateja. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Soko la matunda linaonekana likiwa limejaa aina mbalimbali za matunda. Machungwa, tufaha na ndizi yamewekwa vizuri kwenye stendi. Wanawake wawili wanashughulikia biashara.

Maduka mbalimbali yamejaa bidhaa za kitamaduni na zawadi kama vile vikapu na sanamu. Watu wanatembea katikati wakionyesha soko la biashara ya sanaa za mikono.

Soko lina shughuli nyingi likiwa na mabanda mengi yaliyofunikwa na paa za mabati na plastiki za rangi mbalimbali. Watu wengi wamekusanyika sokoni wakionyesha biashara inayoendelea.

Soko lenye shughuli nyingi inaonyesha bidhaa mbalimbali kama nguo, vitambaa na sanamu. Wanabiashara na wanunuzi wamekusanyika katika vibanda hivi wakionyesha biashara ya jadi.

Majengo kataa marefu yanatambulika jini ya angaa lenye mawingu meupe na angaa la samawati. Jengo moja lina rangi ya kawia na sambarau likionyesha maendeleo ya miji.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa na ghorofa nyingi linasimama chini ya anga safi. Kuta zake ni za rangi nyepesi na madirisha mengi. Yanaonyesha muundo wa kisanifu wa kisasa.

Jumba la gorofa la Emco apartmnets limesimama jijini lengo kuu la picha ni jengo lenyewe linalo onekana kuwa jipya na safi anga lina mawingu meupe likitoa mwanga.

Nyumba mpya yenye paa la kisasa imetullia chini ya anga la samawati lenye mawingu ikiwa na rangi ya samawati na rangi ya mchanga. Eneo la mbele limefunikwa kwa changarawe na ukuta wa matofali unaonekana kushoto.

Majengo ya kifahari yamezungukwa na bustani kubwa ya kijani kibichi. Nyumba imejengwa kwa rangi ya njano na mawe ikiwa na miti mirefu inayotoa kivuli.

Majengo ya kisasa yamejengwa katika eneo la wazi, yakionyesha maendeleo ya makaazi. Baadhi ya nyumba zina paneli za jua, zikisisitiza matumizi ya nishati mbadala na uendelevu.

Jengo la kisasa limejengwa kwa mtindo wa kipekee likiwa na ghorofa tatu. Mbele kuna bustani iliyopandwa vizuri ikiongeza uzuri wake. Baiskeli mbele zimeegeshwa karibu.

Bango kubwa la matangazo linaonyesha jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi. Maelezo yanatoa ofa ya ofizi za kiwango cha juu zilizo tayari kutumika kilimani. Nambari ya mawasiiano imetolewa.

Majengo yenye ghorofa nyingi yanainuka nyuma ya lango jeusi yakiwa yamezungukwa na miti mikubwa na mboga za kijani. Mnara wa mawasiliano uko upande wa kushoto.

Jengo la kisasa linaendelea kujengwa. Huku mafundi wakishughulika karibu na vifaa vya ujenzi vilivyotapakaa. Miundo ya madirisha makubwa na balikoni huonyesha uzanifu wa kisasa.

Jengo refu lenye madirisha ya samawati na paa la chuma imeonekana likisimama chini ya anga na samawati lenye mawingu eneo la karibu lina nyasi kavu na majengo mengine yameonekana kwa mbali.

Nyumba ina bustani maridadi na miti mirefu. Kuta za nyumba zimejengwa kwa mawe na paa lina vigae. Majengo yamezungukwa na mimea iliyopunguzwa vizuri ikionyesha utunzaji wake.

Jengo jipya la ghorofa linasimama kwa fahari chini ya anga la samawati. Lina madirisha mengi na balkoni likionyesha usanifu wa kisasa.

Jumba la kisasa lenye ghorofa mbili linaonekana likiwa na kuta za rangi ya kahawia nyepesi na madirisha makuwa. Bustani kubwa ya nyasi kijani kibichi inafunika eneo la mbele.

Eneo la mtaa una nyumba kadhaa zilizojengwa vizuri. Ardhi kavu isiyolimwa inaenea mbele, ikionyesha fursa za maendeleo ya baadaye. Anga lina mawingu meupe likitoa mwanga.

Jengo la kifahari limejengwa kwa mtindo wa kisasa likiwa na viwango vya juu. Jengo hili lina madirisha makubwa, kuta maridadi na linaonekana kuwa makazi ya kisasa.

Eneo la ujenzi limeoneshwa likiwa na jengo la ghorofa nyingi lenye matofalli mekundu na la kijivu lililojengwa katikati ya majengo mengine na miti michache.

Nyumba ya kifahari imezungukwa na ukuta wa mawe. Matanki ya kuhifadhi maji yapo juu ya paa yenye vigae. Pembeni kuna barabara ya vumbi na miti na nyaya za umeme.

Jengo ya gorofa limejengwa kwa matofali ya saruji na rangi nyekundu na kijivu. Dirisha nyingi zimetandaswa kila upande. Gari na mimea vinaonekana chini karibu na jua kali.

Majengo ya makazi yamesimama yakiwa na matangazo ya vyumba vya kupangisha. Bango linatangaza to let na nambari za simu. Kwenye paa, matanki ya maji yanaonekana.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo kunde zimepangwa kwenye vyombo vya plastiki vya uwazi ndani ya duka kubwa. Baadhi ya bidhaa ziko kwenye vifungashio vyeusi. Sehemu ya matunda na mboga inaonekana nyuma.

Hii ni idara ya samaki ndani ya duka kubwa inayojulikana kama Fish Monger. Samawaki wabichi wamewekwa kwenye makabati ya kuonyeshea huku mabango yakieleza kuhusu uvuvi endelevu.

Jengo kubwa la duka la Quickmart lina bango kubwa lenye nembo ya Fresh & Easy. Chini kuna sehemu ya kuingilia yenye ishara ya Qcafe. Jengo limejengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi nyeusi.

Mananasi yamepangwa vizuri kwenye stendi ya kuuzia ndani ya duka kubwa. Mananasi yote yanaonekana safi na tayari kwa wateja. Ishara inaeleza kuhusu huduma za kukata na kufunga mananasi.

Duka kubwa la bidhaa linaonekana likiwa limejaa bidhaa. Rafu zimejaa vifaa vya nyumbani na vyakula. Watu wachache wanatembea kwenye njia katiya rafu wakichagua bidhaa wanazohitaji.

Orodha ndefu ya bidhaa imejaa kwenye rafu za duka kubwa, kuna juisi mbalimbali, vinywaji na bidhaa za chakula zilizopangwa vizuri. Mteja mmoja anaonekana akichagua bidhaa karibu na sanduku za mizigo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za maziwa na vinywaji baridi. Baadhi ya rafu ziko tupu zikionyesha upungufu wa bidhaa au zikiwa zimeshapangwa.

Duka kubwa jijini linaonyesha rafu zilizojazwa maziwa ya unga yaliyopangwa kwa uangalifu. Bidhaa zingine pia zimeonekana kando. Nafasi hiyo imepangiliwa vizuri ikionyesha urahisi wa kupata bidhaa.

Rafu ndefu za duka kuu zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula ikiwemo michuzi na bidhaa za makopo. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu nyingi zikionyesha uteuzi mpana wa vitu vya kununua.

Duka kubwa la matunda na mboga lina bidhaa safi zilizopangwa vizuri. Bango kubwa lenye maandishi Fruits & Vegetables linaelekeza wateja. Nuru nzuri inaangazia eneo lote.

Ndani ya duka kubwa, bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na vyakula vimepangwa kwenye rafu. Nuru kali na uwekaji wa bidhaa kwa utaratibu, huongeza mvuto. Wateja wanatembea walkichagua bidhaa zao.

Rafu ndefu za dukani zimejazwa na juisi za matunda zilizopangwa kwa mstari zikionyesha rangi mbalimbali za bidhaa, kuna baadhi ya bidhaa za nyumbani upande wa kulia na taa zinaning'inia kutoka juu.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu ndani ya duka kubwa. Chupa za michuuzi na bidhaa zingine za vyakula zimejaa rafu zikionyesha wingi wa chaguzi.

Katika duka kubwa rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo biskuti na vitu vingine vya chakula. Njia iliyowazi inaruhusu wateja kupita kwa urahisi.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa la rejareja. Mteja anasukuma toroli yenye kikapu kijani na vyakula vingine. Bango la Big Sale linaning'inia kutoka juu.

Kuna mikate na bidhaa nyingine nyingiz zilizopangwa kwenye rafu ndefu ndani ya duka kubwa la Quickmart. Sehemu hii inaonekana kuwa na wateja wachache. Njia za duka zimepangwa vizuri.

Duka kubwa la kisasa limejaa rafu za bidhaa mbali mbali na taa refu zinaangaza kutoka kwenye dari. Wateja wanatembea kati ya rafu wakichagua bidhaa zikiwemo chipsi.

Rafu ndefu zimejaa mifuko na pakiti za chakula cha mbwa. Kategoria mbalimbali za bidhaa za mbwa zimepangwa kwa utaratibu. Duka hili linatoa chaguzi mbalimbali kwa wamiliki wa wanyama vipenzi.

Rafu za maduka zimejaa kahawa za aina mbalimbali zikiwemo kutoka Kenya na nchi zingine. Pakiti za rangi tofauti zimepangwa vizuri zikionyesha nembo za kampuni.

Wateja wanapita kwenye korido zilizojaa bidhaa za matumizi ya kila siku. Maafisa waliovaa sare nyekundu wanatoa usaidizi kwa wateja karibu na sehemu ya bidhaa zilizopangwa kwa rafu.

Njia pana katika duka kuu la Cleanshelf ina rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za nyumbani. Bidhaa za usafi na mahitaji mengine muhimu zimepangwa vizuri zikionyesha duka lenye bidhaa nyingi.

Viazi, vitunguu na viazi vitamu vimetandazwa kwenye trei za rangi nyeusi, katika duka la mboga. Bei tofauti zimeorodheshwa juu ya kila trei, baadhi zikiwa na punguzo.

Onesho la bidhaa za kitamaduni na za ufundi zinauzwa dukani. Kuna vitu vingi vya mapambo na zawadi vikiashiria utamaduni wa kipekee. Hii inaonesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana nchini.

Duka la jibini na deli linaonyesha aina nyingi za jibini zinazoagizwa kutoka nje. Rafu na friji zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwavutia wateja kwa uteuzi mkubwa wa jibini na vyakula vingine vitamu.

Ndani ya duka kubwa rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopakiwa ikiwemo kahawa na chai. Zinaonyesha uteuzi mpana wa vitu vya kununua. Njia za duka zimepangwa vizuri.

Maduka ya Carrefour Mega yamefunguliwa, yakitoa huduma kwa wateja saa 24 kwa siku, siku saba kwa wiki. Magari yameegeshwa nje. Bango lenye tahadhari limeonyeshwa karibu na mlango.

Vyakula vilivyopakiwa vimepangwa vizuri kwenye friji kubwa dukani. Jwisi za matunda na vinywaji vingine baridi vimejaa tele vikiwavutia wateja kwa rangi zao maridadi na mpangilio nadhifu.

Sufuria za chuma zilizojaa wali mweupe, mboga za majani, na nyama zimepangwa kwa mpangilio mzuri mezani. Kila aina ya chakula ina kijiko chake, mazingira yakiashiria huduma ya mkahawa wa kiwango.

Bidhaa mbalimbali za chakula na vinywaji zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la rejareja. Mabango ya matangazo yamesimamishwa juu. Na maonyesho ya red bull yanaonyesha ofa maalumu.